Daktari mwenye tabasamu ameketi mezani katika ofisi ya kitabibu amevaa koti jeupe na kifaa cha kusikiliza mapigo ya moyo shingoni akionyesha ishara ya dole gumba kuashiria matumaini au mafanikio pembeni yake kuna kompyuta binafsi na nyuma yake kuna kabati la vitabu inaonyesha mazingira ya taaluma na utulivu kazini.